Ndizi ni baadhi ya chakula kutoka eneo la kusini mwa mkoa wa nyanza, Jimbo la kisii linajulikana sana kwa upandaji na uuzaji wa ndizi, mara kwa mara utawaona wachuuzi wakisafirisha zao hilo kuelekea sehemu zingine za nchi.